Duka hili ni la nguo. Karibu na kiingilio tunamwona askari akiangalia ndani ya mkoba ya mteja huyu. Ndani ya duka, wateja wengine wanajitafutia nguo. Kuna nguo za watoto wa shule, wanawake na wanaume.

Hili ni soko la wazi ambapo wauzaji wamepanga bidhaa zao kwa vibanda vya kila aina. Hapa kuna viatu vya michezo, kuna mivuto au suruali na kuna mashati inayouzwa.

Hili ni duka la kuuza nguo na bidhaa za urembo za wanawake kama vile shanga, herini na bangili, viatu na leso. Tunaona vimepangwa kwa njia ya ustadi na ya kuvutia wateja.

Hili ni duka kuu la kuuza nguo na katika sehemu hii ya duka, tunaona kunauzwa nguo ndogo za watoto wa kike kama vile rinda, sketi na shati.

Hili ni duka la kuuza nguo. Hapa karibu tunaona sanamu ya kuonyesha nguo, aliyevalishwa miwani ameshikilia mkoba wa rangi ya dhahabu na nyeupe. Kule nyuma pia kuna nguo na leso .

Hili ni duka linalouza nguo, viatu na mikoba. Katika duka hili kuna kiti iliyofunikwa na ngozi ili wateja waweze kujaribu viatu na kupumzika wanapoendelea na ununuzi wao.

Hili ni duka la kuuza nguo au bidhaa za urembo ya wanawake kama vile miwani ya jua, kofia, herini, bangili, shanga za dhahabu na mikoba.

Duka hili ni la nguo. Linauza nguo za wanawake. Pia linauza mapambo na vifaa vinginevyo vya nyumba, kama vile vikapu. Kwa karibu, tunaona rinda za kila aina na rangi, moja ina maua.

Hili ni duka la kuuza nguo na tunaona sehemu hii inauza tishati za wanaune pamoja na viatu. Kule juu kwenye rafu, kuna picha moja inayoashiria vile ambavyoo mtu anaweza ng'ara na nguo hizi.

Hili ni duka la kuuza nguo za wahindi. Tunaona nguo za wanaume kwa wanawake zikiwa zimeanikwa na kukunjwa kwenye rafu. Soko au duka hili lina paa ambayo inaangaza mwangaza kwenye nguo hizi ili kuvutia wateja.

Hili ni duka la nguo mpya. Pia lina mikoba na viatu vya kila aina, vilivyopangwa kwenye rafu ulio na mwangaza. Mwangaza huu unakaribisha na kuvutia wateja na kuyatangaza bidhaa hizo.

Hili ni duka la nguo za mitumba na kuna nguo za kila aina zilizoanikwa kwenye rafu. Kuna askari mmoja anayesaidia kuhakikisha ulinzi wa bidhaa hapa dukani. Tunaona wateja kadhaa wanachagua nguo na kuna mahali ya kuzijaribu.

Hili ni duka la kuuza nguo, hasaa tunaona nguo za wanawake. Kuna rinda za rangi ya fedha, dhahabu, samawati, nyekundu na waridi. Pia kwenye kona kuna kamera ambayo inasaidia kwa ulinzi wa duka hili, wateja na wafanyikazi.

Hili ni duka la nguo za wanawake kwa wanaume, kwenye ukuta mmoja kuna picha inayotangaza bangili ambazo zinauzwa katika duka hii. Pia kwenye masuruali, kuna bango linaloonyesha bei na picha ya suruali moja.

Duka hili la kifahari la Wolworths. Ni duka la nguo la wanawake, wanaume, watoto na vijana. Hapa tunaona kofia, vesti, koti na nguo nyinginezo kwenye nyumba. Mwanga kwenye paa linasaidia kuvutia wateja ndani.

Hili ni duka la nguo ambapo panaonekana suti za wanaume na wanawake, kule nyuma tunaona koti za rangi ya kijivu, nyeusi na hudhurungi, pia juu ya rafu kuna bango linaloonyesha bei za nguo.

Haya ni mandhari ya maduka makubwa. Katika picha hii duka la nguo lina bidhaa za aina nyingi kama vile shati, jaketi na nguo za watoto za kulala. Tunaona nguo za rangi ya manjano, nyekundu na nyeupe.

Duka hili ni la nguo, lina nguo aina nyingi kama rinda na jaketi za watoto pia chupi na ngozi za ndani za mabondia na kule mbali tunaona nguo za wanawake na wanaume kama vile kofia.

Ni duka linalouza nguo za wanawake za kisasa. Kuna nguo kama vile jumpsuit , suruali na mashati, ya rangi ya aina tofauti tofauti, kama vile manjano, waridi, zambarau, nyeupe na buluu. Nguo hizi zimepangwa kwenye barabara ili wateja wavutiwe.

Duka hili linaonekana ni la kuuza nguo za wanawake. Kule mbali kuna kofia hudhurungi, nyeupe na rangi ya krimu na katikati wanauza viatu vya kutembea na hapa karibu kuna viatu vya urembo ya rangi nyeusi na nyeupe.

Duka hili ni la nguo na ni la darajala juu, kuna uzio wa nguo zilizokunjwa kwenye rafu na zingine zimeanikwa pia kuna kofia na viatu vya ngozi. Kuna viti vya kujaribia viatu kwa njia ya kistarehe.

Duka hili ni la nguo na ni la kifahari. Nguo hizi ni za wanaume, tunaona shati, jaketi na viatu vya ngozi. Kule nyuma pia tunaona kumeanikwa tai na suruali zimekunjwa kwenye kabati.

Hili ni duka la nguo, liitwalo Vivo, na linauza nguo za wanawake, kama vile rinda. Tunaona rinda rangi ya manjano, zambarau, nyeupe, kijivu, nyeusi. Na kwenye kuta za duka hili, tunaona picha na televisheni ya kutangaza nguo wanazouza.

Hili ni duka linalouza nguo za wanawake. Ni duka rembo iliyo na mapambo ya rangi ya waridi na mabango yake yanaonyesha bei za nguo. Nguo zimeanikwa kwenye rafu. Tunaona rinda, mashati na suruali.

Hili ni duka la nguo, kuna nguo zimekunjwa kwenye kabati na zingine zimeanikwa kwenye vitundukio vya nguo. Hili duka linauza nguo za kihindia kama vile kutasalwar . Nguo ni za wanaume, kuna rangi ya nyeupe, dhahabu na nyeusi.

Hili ni duka la nguo na mapambo ya wanawake. Kuna herini, shanga na bangili, pia hapa mbele kuna mfuko wa rangi ya dhahabu na shuka la samawati.

Gari hili ni la Subaru na lina sahani nambari KCQ 052X. Gari hili limeletwa kwenye soko la magari ili liuzwe. Limetumika, lakini liko katika hali nzuri na ni la rangi ya kijivu.

Madhari ni ya soko la gari, tunaona muuzaji mmoja aliye na mvi akiwaelezea watu hawa wawili kuhusu gari jeupe lilio kando yake. Watu hawa wanaonekana kuwa wamefurahia gari hili na huenda watalinunua.

Hili ni matwana lenye sahani nambari KDC 889P na limeegeshwa katika soko la magari ili linunuliwe. Gari hili si mpya bali limetumika na limeekwa pale kwa maonyesho ya ununuzi.

Hili ni soko la magari, na chumba hiki kina taa zilizojaa kwa paa, ili kuleta mwangaza mzuri kuangazia magari haya na kuvutia wateja. Magari yamepangwa kwa njia nzuri, ili yote yaweze kufikiwa na kuangaliwa kwa makini.

Haya ni maonyesho katika soko la magari. Magari haya yaonekana kuwa ya aina ya Saloon na yameegeshwa pale yaking'aa. Yamepangwa kwenye mstari mmoja ili kuonyesha mpangilio mzuri na kuvutia wanunuzi.

Katika soko hili la magari tunaona watu watatu wanaozungumza kwa upande moja wa dawati hili kuna muuzaji anayepeana funguo kwa mama huyu na kuna mwenzake mwanaume aliyefurahia pengine kwa Sababu wamelinunua gari hii la ndogo zao.

Haya ni mandhari ya soki la magari na kunaonekana kuwa mabasi haya mengine ni ya shule yanajengwa au kufanyiwa ukarabati ili liweze kutumika.

Kando ya barabara, kuna gari zee lililoegeshwa. Na gari hili linaonekana jipya, kwani limeboreshwa kwa kutumia vifaa vipya kama vile taa mpya. Limepakwa rangi pengine ya kijivu kinachong'aa. Pia, viti vimewekwa ngozi mpya na dirisha zimewekwa upya.

Gari hili jeupe lenye sahani nambari KCM709K,limeengeshwa pale kwenye maonyesho ya magari na ni gari limetumika. Wateja wanaweza kuja na kuliangalia ndani na nje na kujaribu kuliendesha ili waamue kama watalinunua.

Hili ni gari aina ya subaru, lililoegeshwa kwenye soko la magari likiwa tayari kuuzwa limeoshwa likaangara na rangi limepakwa upya. Linaonekana linaendeshwa na pengine lisha nunuliwa na mteja aende naye nyumbani.

Gari hili jeupe na jipya limeengeshwa kando ya barabara kwa matumizi ya maonyesho. Soko la gari linataka kuuza gari hili kwa wateja na kuwapa nafasi, ya kulijaribu kwenye barabara.

Gari hili jeupe si jipya lakini limehifadhiwa vizuri ili iweze kuuzwa kwenye soko la magari. Limeegeshwa pale kando huku taa zikiwa zimewashwa ndani na nje , ili wateja waweze kuja na kulikagua.

Uwanja huu wenye nyasi ya rangi ya kijani kibichi, umeengeshewa magari ya kila aina. Pengine ni ya matumizi ya maonyesho ili wateja wanaohitaji gari waje kununua.

Eneo hili ni la soko la magari. Tunaona magari yameegeshwa kwenye uwanja ulio na nyasi wa rangi ya kijani kibichi. Katikati ya magari haya, kuna wateja wanaoongojea kuangalia magari wakisaidiwa na wauzaji.

Haya ni mandhari ya soko la magari. Gari hili ni jekundu. Muhudumu huyu katika soko hili, anaosha gari kwa kutumia maji ya kunyunyizia. Gari hili linaonekana kuwa safi, ili liendelee kujengwa au kufanyiwa ukarabati.

Magari haya yaliyoegeshwa kwa mistari yamepangwa kwenye uwanja ulio na nyasi ya kijani kibichi na ingine ya njano. Pengine wauzaji wamekuja hapa na magari yao ili kuvutia wateja.

Hili ni soko la magari na kuna upande moja wa Lori kubwa ambayo hutumika kubebea magari mengi. Huenda kwenye ghorofa ya chini ya gari hili, magari matatu yatawekwa na kwenye ghorofa ya juu ingine mbili inaweza kutosha.

Gari hili ni aina ya tuktuk inayotumika kubeba watu na mizigo. Linaonekana kuwa limetolewa viti vyote isipokuwa ya dereva na linaoshwa. Pengine linatayarishwa ili lipakwe rangi upya.

Jumba hili kubwa ni soko la magari na hapa karibu na dawati la mapokezi tunaona magari tatu yakionyeshewa pale na mhudumu aliyesimama pale anawangojea wateja.

Dari hili jipya liko katika kituo cha kuongeza mafuta ya gari na linaonekana ni la rangi ya kijivu na taa zake zimewashwa. Kuna dirisha moja lake limefunguliwa nusu na madirisha haya yamepakwa tint ili kuzuia watu kuona ndani.

Hili ni soko kuu la magari na soko hili ni la kifahari. Kuna watu wengi wanaotembea huku wamevaa suti wakitembelea mkeka nyekundu kuonyesha umuhimu wa soko hili. Kuna gari aina tofauti tofauti, mengine ni ya michezo na ni ya rangi ya nyekundu, nyeupe na rangi ya machungwa.

Gari hili jipya la kuvutia na la rangi ya kijivu liko nje ya lango kuu la soko hili la magari, pengine lishanunuliwa na mteja ako tayari kuliondoa.

Kwenye nyasi hii ya kijani kibichi kumeegeshwa magari mengi, ndogo na kubwa, ya rangi aina tofauti kama vile nyeusi, fedha na nyekundu. Pia kuna wateja walioketi nyasini na wengine wamesimama.

Soko hili la magari linaonekana kuwa kando ya barabara na magari yameegeshwa kwenye nyasi. Wateja wanaweza kuja kuzikagua gari na kuchagua moja ili wanunue na kuenda nayo.

Gari hili la aina ya Toyota lina ramani kwenye kiti cha dereva. Viti vya gari hii ni vya rangi ya kijani kibichi na nje kunaonekana kuwa uwanja wenye mchanga.

Hili ni soko la magari, na yanaonekana kuwa mapya. Yamepangwa katika kituo cha kuegesha magari, na ni ya kila aina na rangi. Rangi kama hudhurungi, nyeusi, kijivu, nyeupe, na nyekundu.

Haya ni mandhari ya soko la magari, na kuna muuzaji mmoja mwanaume, anayemwelezea mwanamke huyu kuhusu uzuri wa gari hili jeusi. Mwanamke huyo anaonekana anatabasamu, kuonyesha ameridhika. Pia nyuma yao, kule nje, kuna gari jeupe.

Gari hili aina la Suzuki lenye nambari KDH 990J limetoka kwenye soko la gari na ni jipya. Gari hili jeupe liko tayari kutumika kwenye matumizi ya biashara pengine ya taksi.

Haya ni mandhari ya soko la magari na kuna muuzaji wa magari aliyevaa suti akimwelezea mteja huyu kuhusu gari hili jeusi. Huyu mama mteja anakaa amefurahia maelezo yake na pengine atalinunua gari hili.

Hili ni soko la magari. Tunaona wanunuzi wako pale karibu na ofisi ili waelezewa kuhusu bei za gari tofauti tofauti. Kuna magari ya rangi ya buluu, nyeupe, nyekundu na nyeusi.

Hii ni soko la magari na huku nje kwenye kituo cha kuegesha magari tunaona gari sita za rangi ya nyeusi, nyeupe na fedha ikiwa imejipanga hapo ili kuvutia wateja.

Hili ni soko la magari na kuna magari rangi ya dhahabu, nyeupe na nyeusi yameegeshwa kwenye foleni pale nje. Magari haya ni mapya na yako tayari kununuliwa.

Gari hili jeupe ni la aina ya Volkswagen. Limetoka kwenye soko la magari, ni la kuvutia na liko barabarani ili mteja, aweze kujaribu kuliendesha. Tunaona mbele kwenye dirisha, kuna camera iliyonayo.

Hiki ni kituo cha kuegesha magari pengine kwenye soko la magari. Matatu nambari KDA 650E inaonekana kuwa ya kampuni ya kukopesha watu pesa. Pia kuna gari jeupe, lingine jeusi na lingine za rangi ya kijivu.

Gari hili aina ya Volkswagen limeegeshwa kando ya barabara nje ya jengo hili. Limetoka kwenye soko la magari na ni jipya. Gari hili ni la kuvutia na rangi ya nyeupe.

Hili ni gari ambalo limeegeshwa kwenye soko la magari. Ndani ni ya rangi ya kijivu na madirisha yamefunguliwa na kwenye paa lake tunaona dirisha ambayo ambalo limefunguliwa ili abiria walioko ndani waweze kujiburudisha.

Magari haya ni meupe isipokuwa moja ambayo ni ya rangi ya fedha. Yamejipanga kwenye kituo cha kuegesha magari ndani ya soko, yako tayari ili wateja waje kununua.

Hili ni soko la mabasi. Tunaona kuna mabasi ya shule yanajengwa. Viungo bado vinaongezwa kama vile dirisha, viti na magurudumu. Pia kuna basi nyeupe ya usafiri wa umma.

Hili ni soko la magari yaliyoegeshwa kwenye nyasi. Tunaona mteja mmoja aliyevaa kabuti akiyatazama haya magari. Pia kwa mbali tunaona watu wawili waliovaa vesti za kijani kibichi wakiwa tayari kueleza wateja kuhusu magari haya ili wayanunue.

Hili ni soko la wazi, na kuna vibanda kadhaa zilizopangwa kwa mistari. Vibanda hivi vina paa vilivyotengenezwa kwa makaratasi na mabati. Pale chini tunaona tuktuk , magari na pikipiki. Wengine wanasafirisha mizigo na watu.

Hili ni soko la wazi na kuna maduka kadhaa aina ya vibanda. Duka hizi zinauza bidhaa za sanaa za kiafrika na hapa tunaona patipati iliyotengenezwa kwa ngozi ya ng'ombe. Pia tunaona michoro ya Afrika.

Hili ni duka la nyama, nyama linaouzwa hapa linakaa ni la ng'ombe na mbuzi. Kule nyuma kuna vipande vya ng'ombe na mbuzi zilizoanikwa. Hapa karibu kwa friji, kuna vipande vya nyama vilivyo tayari kwa wateja kununua.

Duka hili linauza bidhaa za kisanaa za kiafrika kama vile ngozi ya ng'ombe , kofia iliyotengenezwa na nywele za mbuzi pamoja na viundo vya uso na watu.

Hili ni soko la wazi. Katika kibanda hiki, tunaona kunauzwa tangawizi, kitunguu saumu na tamarind .Kule mbele muuzaji anauza mboga zinazoonekana kama malenge.

Hili ni jengo kubwa linalo vibanda vingi vya kuuzia vyakula. Vyakula vinavyokulwa ni kama vile mboga ya kijani kibichi, nyanya, karoti ,viazi, viazi vitamu na kitunguu.

Hapa ni mandhari ya sokoni. Ni soko la wazi na wauzaji wana vibanda ambapo wametandika mikeka kwenye sakafu na kujifunikia kwa kutumia miavuli. Wanauza bidhaa za sanaa za kiafrika kama vile leso za kimaasai na mapambo ya wanawake shanga, herini na bangili.

Haya ni mandhari ya sokoni. Kunauzwa matunda kama vile ndizi, machungwa na nyanya na maembe. Maduka haya yako kwenye soko la wazi na ni vibanda. Vibanda hivi vimefunikwa kwenye paa zao kwa kutumia gunia au mabati.

Hapa ni sokoni pengine kwenye duka , maduka ya wazi barabarani. Tunaona wauzaji wanatumia miavuli ili kujikinga na jua na mvua. Pale kando kuna kituo cha mabasi ambapo tunaona mabasi hayo ya rangi ya kijani kibichi yanaegesha na kushukisha abiria.

Duka hili ni la aina ya kibanda linalouza vyakula mbalimbal ikama vile viazi, vitunguu na nyanya. Bidhaa hii inasaidia kupika vitoweo na vyakula nzuri vya watu wote katika familia.

Hili ni soko lenye watu wengi wateja na wanunuzi kinaonekana ni soko la nguo la kuuza mavazi, viatu ,mablanketi na hata carpet na malazi mengine kila kipanda kimefunikwa na mapati.

Mandhari haya ni ya soko la wazi na lina vibanda vinavyouza bidaa ya sanaa ya kiafrika. Bidhaa hii ni kama mapambo ya wanawake, kama vile, shanga, herini na bangili. Vifaa hivi ni vya rangi aina mbalimbali.

Haya ni mandhari ya soko ya wazi na tunaona duka zinazouza bidhaa ya ukulima kama vile vitunguu, na mboga nyinginezo pilipili na matunda.

Hapa ni sokoni na kunauzwa vikapu vya kila aina kama vile vyondo vya kiafrika na pia mapambo mengine ya kiafrika kama vile shanga na tunamwona muuzaji akiwa amesimama akiwangojea wateja.

Muuzaji huyu aliyevaa nguo na bangili ya kimaasai, ana duka la kuuza sanaa, na mapambo ya kiafrika. Kwenye sakafu tunaona herini zilizo pangwa hapo ili wateja waje wanunue.

Hili ni soko la vyakula lililo ndani ya jengo na kila duka limetengenezwa kama kibanda. Katika vibanda hivi, kuna mauzo ya dania, kitunguu, malenge, mandizi, na nyanya. Wauzaji hawaonekani lakini wapo karibu.

Haya ni mandhari ya soko la wazi, na duka hili ni la nguo za mitumba. Kuna nguo zilizotandazwa, kwenye sakafu, na zingine zimeanikwa. Hapa kunauzwa jaketi na suruali na shati za wanaume.

Hapa ni sokoni na kunauzwa vyakula vya kila aina. Tunaona wauzaji wanatumia vifaa tofauti ili kuweka mizigo yao kama vile sanduku za mbao, gunia na pia kuvitandaza kwa njia ambayo wateja wanaweza kuziona.

Mandhari ni ya soko la wazi na duka hili ni spesheli ya kuuza maua. Tunaona muuzaji akitayarisha maua haya kwa kukata majani yasiyo hitajika na kuviweka kwenye ndoo zilizo na maji ili maua yafunguke.

Mandhari ni ya soko la wazi ambapo wauzaji wanauza bidhaa za sanaa na za kiafrika. Wateja wako kwa wingi na wanapita kwenye kituo moja hadi kingine wakitafuta bidhaa wanazopenda.

Hapa ni sokoni katika duka moja aina ya kibanda kinachouza vyakula vya kila aina. Kuna kitunguu, nyanya, tikitimaji na viazi vitamu pale na pia kuna mboga za rangi ya kijani kibichi.

Hili ni soko la sanaa, na nguo za kiafrika. Soko hili linaonekana kuwa juu ya paa ya jengo hili, na wateja ni wa kila aina, wanaume kwa wanawake. Hapa kunauzwa bangili, herini, na shanga, na vinginevyo.

Hapa ni sokoni katika kibanda kimoja kinachouza bidhaa ya sanaa za Kiafrika. Hapa tunaona mapambo ya wanawake, yaani herini, bangili na shanga, zilizo na michoro ya Kiafrika. Muuzaji ako pale nyuma, amevaa shati ya samawati.

Haya ni mandhari ya sokoni na katika soko hili wauzaji wanayatumia miavuli ili kujikinga na jua kali. Kwenye barabara tunaona tuktuk na watembezi wakivuka.

Hili ni duka linalouza bidhaa za sanaa za kiafrika na kumeanikwa kwenye mbao herini, shanga na bangili za kiafrika. Huenda zitavutia watalii na waafrika wanaofurahia utamaduni wao.

Haya ni mandhari ya soko la wazi na kwenye duka hili la viatu, kuna viatu vilivyo anikwa kwa kutumia kamba za viatu na vingine vilivyo sakafuni ambapo pametandikwa mkeka wa rangi ya manjano.

Hili ni soko la kuuza bidhaa za sanaa na nguo za kiafrika. Wauzaji wameanika nguo kwenye rafu na bidhaa zinginezo sakafuni. Tuanoana wengine wamejihami na mwavuli ili kujikinga na jua kali wanapouza.

Haya ni mandhari ya soko ya vyakula na katika duka hili kunaaina tofauti ya vyakula kama vile nyanya, vitunguu, hoho, ndizi na mboga kadha wa kadha. Pia kuna viazi.

Hili ni soko l kuuza bidhaa za sanaa na nguo za kiafrika. Kwenye duka iliyokaribu tunaona herini, shanga na bangili za kiafrika, pia kwenye sakafu kua viatu.

Majengo haya ni ya makaazi ya watu, pengine familia. Gorofa ni nyingi, takriban kumi na moja. Pale nje, kuna stesheni ya watoto ya kuchezea, yaani playground . Wakazi wa hawa wanaweza leta watoto wao kuchezea hapa kwa usalama.

Nyumba hii ni ya kifahari na yenye ghorofa mbili. Pale nje ya nyumba hii kuna shamba ndogo la maua .Katika shamba hili pia kuna mgomba ambao bado haujazaa ndizi.

Hili ni lango kuu lililo na bango la kuonyesha kwamba kuna nyumba zilizowazi na nambari pale ili aliye na haja apige simu ili aangalie nyumba.

Majengo haya matatu ni ya makaazi ya watu na ni majengo yenye ghorofa nane nane. Nyumba katika majengo haya ni mengi na jengo hili limepakwa rangi ya kijivu iliyokolea. Hapa nje, kuna nafasi ya kuegesha magari.

Hili ni mti ambalo liko na bango la kutangaza uwepo wa nyumba zilizo na chumba za kulala; moja, mbili, na tatu, na pia esque . Nyuma ya mti huo, kuna jengo kubwa lililo na, lililokaa kama lina makazi ya watu.

Jumba hili kubwa liko katika kijiji na tunaona ni la ghorofa mbili na limezingirwa na ua la mawe. Liko na lango kubwa lenye rangi ya nyeusi.

Haya ni mandhari ya kijiji ya kisasa na kuna manyumba inayofanana, yenye rangi ya hudhurungi pale mbali. Tunaona kijiji hiki kina lango kuu ambapo watu huingilia. Karibu na kijiji hiyo, kuna jengo linaloendelea kwa upande wa kulia.

Hii ni nyumba mpya iliyofunguliwa ili kwa sababu ya maonyesho. Milango na kuta ni za rangi nyeupe na kuta zina mbao ya rangi ya hudhurungi iliyokolea kuongeza urembo.

Majengo haya mawili yanaonekana kuwa mjini na yana rangi ya machungwa, nyeusi, samawati na manjano, na huenda mijengo hii ni ya makazi ya watu na biashara.

Hii ni nyumba kubwa iliyo katika mji fulani na kando yake kunaonekana kuwa na jengo kwa upande mmoja na ploti isiyojengwa kwa upande mwingine. Nyumba hii huenda ni ya biashara au kiwanda.

Jengo hili ni mfano wa majengo ya kisasa. Kwenye paa la jengo, kuna madirisha yanayoleta mwangaza mwingi ndani, huku yakizuia mvua kuingia. Jengo hili ni la ghorofa na limepakwa rangi ya hudhurungi. Huenda kutokana na balcony hii, jengo hili ni ya makazi au biashara.

Haya ni mandhari ya mjini na kwa mbali tunaona jengo kubwa lililowaka mataa na linaonekana kuwa jengo la kifahari na lenye ghorofa nyingi. Huenda jengo hili ni makazi ya watu na pengine kuna biashara kwenye ghorofa za chini.

Haya ni mandari ya mjini. Kwenye picha tunaona majengo mawili makubwa. Jengo moja ni ya rangi ya samawati .Lina maghorofa mengi yasiyohesabika kwenye picha. Huenda jengo hili kinatumika kwenye matumizi ya biashara

Nyumba hii ya kisasa inaonekana kuwa urembo kule nje kutokana na mgomba na maua yaliyopandwa. Nyumba hili linaonekana kuwa na madirisha manne upande huu na pazia nyuma ya dirisha.

Bango hili kubwa ni la tangazo la bei ya mali isiyohamishika eneo la Lavington na nyuma ya bango hili kuna majengo kadhaa mengine ni ya makaazi na mengine ni ya biashara.

Karatasi hii ni tangazo la nyumba zilizo na jumba ndogo mbili mbili. Pia, kuna nambari ya simu ambayo, yule aliye na haja anaweza pigia, ili aone nyumba hizo na kuamua kama atazikodesha.

Eneo hili ni kijiji cha nyumba za kisasa. Nyumba hizi zinapaa ghorofa na nje ya nyumba hii kuna baisikeli mbili zimeegeshwa pale. Ni za ghorofa tatu na kuna kituo cha kuegesha magari pale nje.

Haya ni mandhari ya mji, pengine mji wa Nairobi, na kuna maendeleo ya mali isiyohamishika, mchanganyiko wa makaazi na majengo ya biashara. Katikati ya mji huu kuna barabara kuu inayogawa upande mmoja na mwingine.

Haya ni maendeleo ya mali isiyohamishika, kuna vitalu vya nyumba kadhaa. Majengo yanayofanana kwenye kijiji hiki kuashiria kwamba haya ni mandhari ya mji. Pale chini tunaona kuna watu pengine wajenzi wanaoendelea na kazi yao.

Hii nyumba ni ya kisasa kwa vile ambavyo jikoni kumemaliziwa na huu ni mfano wa mali isiyohamishika pengine iko tayari kukodishwa au kununuliwa.

Hili ni kijiji kilicho karibu na mji mkubwa kutokana na nyumba zinazoonekana za kisasa. Ni nyumba nyingi za ghorofa na zimezingirwa na ua la mawe. Kando ya kijiji hiki kuna ploti ambayo inanyasi iliyokauka.

Hii ni nyumba ya kisasa aina ya Bangalo iliyojengwa ndani ya kijiji cha manyumba inayopanga kwa mistari. Paa ya nyumba hii imetengenezwa na mabati na tunaona madirisha ni makubwa na ya kisasa. Kwenyu ukuta mmoja tunaona jagi imechorwa inayovuja maji.

Jengo hili ndefu lenye ghorofa sita lina mchanganyiko wa makazi ya watu na biashara. Biashara zilizoko huku ni duka la dawa, duka kuu na kichinjio cha nyama.

Hili ni jengo kubwa la ghorofa sita iliyo kwenye mji na linaonekana kuwa na mchanganyiko wa makaazi ya watu na biashara kama vile hospitali na duka la mapambo.

Jengo hili la kuvutia ni la kisasa na ni ya makaazi ya watu. Lina ghorofa nyingi, pengine kumi na sita. Upande wa kushoto na kulia kuna miti nje ya jengo hili.

Hili ni duka kuu. Linaonekana kuwa na shughuli nyingi zinaendelea hapa. Wahudumu wanaweka usafi na kutoa toroli na vikapu visivyotumika na watu wamepanga foleni ili walipie mizigo yao.

Duka hili la quickmart, liko katika jengo la maduka makubwa na lina rangi ya nyekundu, nyeupe na nyeusi kwa wingi. Duka hili lina upande wa kuuza bidhaa, na upande mwingine wa mkahawa.

Mandhari haya ni ya duka kuu la Carrefour na katika sehemu hii kuna uzwa mananasi kwa mbali tuna ona kuna sehemu ya maziwa ambapo wana uza maziwa, yoghurt na mala.

Haya ni maandari ya maduka makubwa na tunaona bango kubwa kwenye milikoti ilioandikwa Naivas kuashiria kwamba duka kuu la Naivas liko hapa, tunaona jengo ni kubwa hili duka nyingi zitoshe ndani ya jengo hili.

Kwenye jengo la maduka makubwa, kuna kituo hiki cha kuuza vinywaji vya nishati. Vinywaji hivi husaidia watu wanapokuwa wamechoka au wakitaka kujiburudisha. Kuna aina tofauti, tofauti kama Monster na Redbull.

Hili ni duka kuu la Naivas na tunaona katika sehemu hii, kunauzwa mafuta ya kujipaka ya wanawake na kuna chupa za rangi ya hudhurungi, waridi, samawati na kijani kibichi.

Hili ni duka kuu na katika aili hii tunaona bidhaa za urembo. Hapa karibu kuna sanamu aliyekaa kama msichana mdogo na amevalishwa linda ili kutangaza nguo zinazouzwa pale. Pia kuna mafuta za nywele.

Hili ni duka kuu, sehemu hii ya duka inauza biskuti, weetabix na bidhaa nyinginezo za kujiburudisha. Bidhaa hii, inauzwa kwa bei ya chini na kuna mabango ya kuashiria bei na jina za bidhaa hizi.

Hili ni duka kuu na sehemu hii inaonekana kuwa inauza vitu vya usafi mwilini kama vile: pads na tampons , pamba na vitu vinginevyo kama vile mafuta. Kwa upande wa kulia pia, kuna vyakula vya watoto na sabuni.

Hili ni duka kuu la ghorofa na Kwa karibu tunaona matunda kama vile maembe, machungwa na ndimu na kule mbali kuna sehemu ya duka lililo na bidhaa tofauti tofauti ya vyakula vilivyopimwa na kuweka Kwa vikapu visivyo na rangi.

Hili ni duka kuu. Katika sehemu hii, kwa upande wa kushoto kunauzwa unga wa ngano , wa ugali, wimbi, pia kuna unga ya uji ya watoto. Kwa upande wa kulia, kunauzwa majani chai ya kampuni tofauti tofauti.

Hili ni duka linalouza bidhaa za sanaa za kiafrika, kama vile mikoba, saa, na michoro pamoja na magnets na ndogo ndogo za urembo kama vile shanga na hereni.

Hili ni duka kuu la Naivas na aili hizi ni za nyama, mkate na keki. Kwa upande wa kulia tunaona kuna samaki inayouzwa pale. Duka hili kwenye paa lina mwangaza mwingi ili kufanya bidhaa zivutie.

Hili ni duka juu na katika sehemu hii kwa karibu tunaona barafu malai au ice krimu inayouzwa kwa kila aina na kule mbele tunaona soda ya sprite, Coca-Cola na Fanta kando Yake kukiwa na kinywaji cha red bull na mahindi.

Sehemu hii iko katika duka kuu na ni sehemu la kuuza bidhaa za kuoka kwenye tanuri na nyinginezo za kupika kwenye mafuta. Hapa tunaona samosa , keki na mandazi yakiuzwa. Pia, kuna sprinkles .

Hili ni duka kuu, kwa upande wa kushoto kando ya kuta kuna mstari wa friji ,friji ni za kila aina na kampuni tofauti na tunaona friji za rangi ya nyeusi na ya kijivu, pale mbele kuna wanunuzi wanaochagua bidhaa za kielektroniki.

Jengo hili lina duka kubwa la Naivas. Linaonekana kuwa katika madhari ya mjini kutokana na taa za barabarani zinazoonekana hapo, na duka hili pengine linachukua ghorofa tatu katika jengo hili.

Mandhari ni ya duka kubwa na katika kituo hiki kunauzwa mikate ya duka hili na keti. Kule mbele pia tunaona bidhaa za maziwa kama vile yogurt na maziwa mala.

Hili ni duka kuu la Naivas, na katika aili hizi, kuna vyakula mbalimbali kama vile mikate na keki. Pia upande wa kulia, kuna mkahawa ambapo wateja wanaeza nunua vyakula vilivyo tayari.

Haya ni mandhari ya duka kubwa na katika aili hizi tunaona bidhaa za kielektroniki kama vile friji na chombo cha kusiaga chakula yaani blender . Tunaona vibao vinavyoonyesha bei zilizoshushwa ili wateja wanunue.

Haya ni mandhari ya duka kubwa na kwenye aile hii kuna vinywaji mbalimbali. Upande wa kulia, kunauzwa maji kwenye chupa kubwa na ndogo. Upande wa kushoto kunauzwa maji ya matunda tofauti, tofauti kwenye chupa na katoni.

Hili ni duka kuu linalouza vyakula katika aisle hii. Vyakula hivi vimewekwa ndani ya friji kwenye marafu. Tunaona kunauzwa kabeji, nyanya, hoho, vitunguu na matunda mengi mengine.

Haya ni mandhari ya dukani na katika rafu hizi tunaona vikombe vya rangi tofautitofauti vimepangwa ili kuvutia wateja. Tunaona kwamba vikombe hivi vyote vina bei sawa ya mia tatu hamsini na nne.

Haya ni mandhari ya duka kubwa na katika aisle hii tunaona vyakula mbali mbali vya kiamsha kinywa. Hapa karibu kuna maziwa na mala na mbali tunaona nafaka za kila aina ambazo watoto hupenda.

Hili ni duka la viatu la bata, tunaona hapa kuna viatu vya kutembea yaliyoandikwa Power pia kuna viatu vingine vya rangi ya zambarau nyekundu nyeupe na nyeusi.

Hili ni duka kuu linalouza bidhaa aina tofauti. Kwenye aili hii kuna mafuta ya chapa na kampuni tofauti tofauti kama vile Johnsons, Nivea, na Vaseline.